Kiriba kilichowekwa chini kando ya ukuta mwekundu na mweupe, kilicho na kifuniko chekundu kimeandikwa kwa rangi ya samawati, 'Safi Dawa, Epilepsy Medicine'.

Chura aliyevalia suruali nyeusi, amevalia buti za mvua na glavu, akijitayarisha kwenda kuosha vyoo akiwa amevalia shati nyekundu na kushikilia fagio la maji.